Mimea ya mboga imepandwa lavenye mfumo maalum wa umwagiliaji usiotumia udongo maji na virutubisho yamepitishwa kwenye mapomba ya kufikisha mizizi ya mimea Mpangilio huu unaruhusu ukuaji wa mimea kuwa ufanisi na kutumika katika kilimo cha kisasa.

Picha hii inafafanua mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia mabomba ya PVC iliyopangwa kwa safu. Miche ya mimea labda mboga za kimajani imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo. Huu ni mfumo wa kilimo ya hydroponics au aeroponics ambapo mimea hukua bila udongo na hupata virutubisho kwa kupitia maji yanayopitia kwenye mabomba.

Mimea miwili mikubwa ya mboga za majani inakua kwenye mfumo wa kilimo cha hydroponics , uliowekwa kwenye stedi ya mbao. Chombo cheusi kimetumiwa kupanda mimea hio, na bombo linaonekana likipelekea maji kwenye mfumo. Chini ya stedi, ndoo nyeupe inaonekana, labda ikitumika kama hifadhi ya maji kwa ajili ya kilima hicho.

Mashamba ya mboga yamepandwa kwa kutumia mfomu wa kisasa ya kilimo ya maji mimea ya kijani kibichi ime kiwa vizuri kwa mabomba meupe huku maji yakipita kwenye mabomba ya bluu chini yao. Mfomu huu una ruhusu kilimo chenye tita hata katika maeneo yenye udongo usio faa.

Eneo ya kilimo cha kisasa, kinaonekana ni mimea mingi iliyopandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ghorofa. Mimea hiyo inaonekana kustawi vizuri, ikionyesha afya njema na ukuaji. Hali inaashiria bustani ya kisasa inayotumia teknolojia ya hydroponic au aquaponic .

Shamba dogo la mimea linajitokeza na likiwa limepandwa na kutumia mfumo wa mabomba na mirija. Mimea mbalimbali ya kijani imepangwa kwenye safu tatu ikikuwa vizuri katika mfumo huu. Mfumo huu unatoa njia bora ya kukuza mimea katika nafasi ndogo, hata katika bustani ya nyumbani.

Mboga za majani zinakuzwa ndani ya jengo kwa kutumia mfumo wa kisasa wa hydroponics . Mimea hiyo inapandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ikipokea virutubisho kupitia maji. Taa kali ya bandia inatumika kutoa mwanga muhimu kwa ukuaji wa mimea, hivyo kuwezesha kilimo hata katika mazingira yasiyo ya kawaida.

Mimea midogo imepandwa kwenye mfumo wa mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Kila mche umekaa kwenye chikapu kidogo kilichowekwa na ni ya bomba. Utaratibu unaonekana kuwa ni wa kilimo cha kisasa pengine kwa ajili ya kuzalisha chakula.

Vichipukizi vidogo vimepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mabomba ambayo yamepangwa kwa ghorofa. Mabomba haya yamewekwa kwenye fremu ya mbao, inayoonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa. Hali hii inaashiria njia ya upandaji wa mimea bila kutumia udongo.

Kuna mimea miwili midogo ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye sahani nyeupe ya povu inayoelea juu ya ndoo iliyojaa maji. Mizizi mimea hiyo inaonekana ikining'inia ndani ya maji, ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia sahani hiyo, ukiashiria mchakato wa uangalizi au uanzishaji wa mfumo huu pekee wa kilimo.

Uyoga mweupe mengi umesambaa kwenye udongo mweusi ndani ya chumba. Uoteshaji huu unaonekana kuwa umeandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kilimo cha uyoga. Mwangaza hafifu unatoka upande ukiangazia uyoga huo unaoendelea kukua.

Trekta la kijani lafanya kazi ya kulima shamba kubwa lenye udongo nyekundu chini ya anga la buluu lenye mawingu. Udongo unarushwa hewani kutokana na kazi ya trekta na mchanga mwingi nyuma yake. Mtu mwingine anaonekana kwa umbali upande wa kushoto akifuatilia shughuli za kilimo.

Eneo hili lina fuga mazingira ya kilimo cha uyoga ambapo uyoga umekuwa katika mifuko mikubwa iliyotundikwa. Mifuko hiyo imewezaa uyoga kwa wingi ukishika sura mbalimbali na ukubwa tofauti. Mifuko hiyo imepangwa kwa utaratibu ili kuruhusu hewa kuzunguka na kusaidia ukuaji wa uyoga.

Kuku wengi wenye rangi ya kahawia wanapumzika ndani ya banda. Baadhi yao wanakula kutoka kwenye vyombo vya kulishia viliyowekwa chini. Hali ya ndani ya banda inaonekana kuwa ni kuku wengi wakijihusisha na shughuli zao za kawaida.

Wafanyakazi kadhaa wamejishughulisha na kupanga na kufunga maua katika chumba kikubwa chenye taa nyingi. Kila mfanyakazi amevalia sare na kofia maalum. Wanafanya kazi kwa bidii kwenye meza tofauti. Maua mengi yamepangwa kwenye rundo yakisubiri kuandaliwa kwa ajili ya usafirisaji.

Katika shamba kubwa, mimea ya kabichi imepandwa kwa safu ndefu, na imepata ukubwa wa kutosha. Majani ya mimea hio yana rangi ya kijani kibichi iliyokolea, ikionyesha afya na ukuaji mzuri. Nyuma ya mimea hio kuna majengo madogo yamesambaa njia inayoonekana mbali.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa safu ndefu likionekana likistawi vizuri. Njia ya udongo inatenganisha safu za mimea ikielekea mbali adi kwenye mazingira ya kijani kibichi. Anga safi na mwangaza wa jua huonyesha siku tulivu na yenye uzalishaji mashambani.

Maandari haya yanafafanua mzururu wa greenhouse kubwa zilizo funikwa na plastiki nyeupe zilizopangwa kwa safu ndefu katikati eneo la nyasi. Mbele ya green house hizo mashamba enye mimea midogo yaliopandwa kwa mistari mirefu yanaonekana yakionyesha shughuli za kilimo kikubwa. Kwa nyuma milima mawingu meusi yatokeza angani yakiongeza uzuri wa asili kwenye mazingira.

Kwenye eneo la kilimo chenye eneo la mimea mingi kuna majengo kadhaa meupe yameumbwa na puba. Majengo haya yanaonekana kuwa yenye hausi ilio wekwa kwa jil ya kilimo cha kisasa. Mazingira ya asili ya mimea ya kijani kibichi yana zunguka inhouse yakionyesha mchanganyiko wa kilimo na mazingira.

Shamba kubwa la mboga linaonekana likiwa limejaa mimea ya kabichi likipandwa kwa mistari mirefu. Udongo mwekundu umejitokeza wazi katikati ya mimea huku mfumo wa umwagiliaji ukionekana ukipitia karibu na mimea hiyo. Mbali kidogo milima na miti mingi inakamilisha mandhari kuashiria eneo la kilimo.

Watu wawili wako ndani ya chafu kubwa wakikuza mimea iliopandwa kwa safu, moja wao amesimama akitasama mimea kwa makini huku mwingine akiinama jini akifanya kazi. Mimea mingi ya kijani kibichi inajaza eneo lote, ikiwa imefungwa kwenye nyuzi nyeupe zinazo elekea juu.

Nyumba ndefu ndefu imefunikwa na plastiki ya rangi ya majani na nyeupe ikisimama katikati ya eneo lenye udongo mwekundu. Ndani ya nyumba hiyo mimea midogo inaonekana ikikua ikilindwa na joto la ndani. Kwa mbele mimea michache imepandwa kwenye udongo na juu anga la blue lenye mawingu linaonekana.

Katika chafu kubwa, mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu zikijaza nafasi yote. Mtu mmoja huku akifanya kazi katikati ya mimea akihakikisha ustawi wa mazao. Muundo wa chafu una paa la kioo unaoruhusu mwanga wa jua kuingia kwa wingi na kusaidia ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa limefunikwa na kabeji nyingi zilizo komaa zikiwa na majani ya kijani kibichi. Kila kabeji inaonekana kuwa na umbo kamili na imelala karibu na nyingine hali hii ya shamba ina ashiria mavuno mengi na kilimo kilicho fanikiwa na imetandaa hadi huko nyuma.

Mimea michanga imepandwa kwa safu ikionyesha mradi wa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeunganishwa kwenye kila safu ukihakikisha maji yanafikia kila mmea moja kwa moja. Ardhi inaonekana kuwa yenye unyevu kidogo ikionyesha utunzaji mzuri wa mimea ndani ya chafu.

Udongo wenye mimea michanga umepandwa kwenye safu nadhifu huku kila mmea ukiwa na majani mabichi yaliyochipuka. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa sambamba na safu hizo na ikipitia karibu na kila mche. Hali hii inaashiria utunzaji mzuri wa ukuzaji wa mazao haya.

Uzio ulioandaliwa vizuri inaonyesha njia mbili za umwagiliaji wa matone kupitia katikati ya chale cha mimea. Udongo umelimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupanda huku baadhi ya mimea midogo zikionekana upande wa kushoto. Vipu vya buluu na kijani vimeunganishwa kwenye mabomba kuashiria mfumo wa udhibiti wa maji.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu inaonekana. Chupa kubwa jeusi la kuhifadhi maji limekaa pembeni mwa shamba likiwa limeunganishwa na bomba la buluu. Mfumo wa umwagiliaji unatoa maji kwa mimea ikiakisha ukuaji wao mzuri.

Shamba la mahindi na machanga, lenye mistari mirefu limekuwa, likimwangiliwa maji, bomba kubwa leupe linaonekana likipitisha maji, yakimiminika kwenye mimea hiyo. Anga lina mawingu mazito yakionyesha ni wakati wa mvua, au unyenyevu mwingi awali.

Udongo mwenye mimea michanga umeandaliwa kwa uangalifu, huku miche mingi ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Mabomba ya kumwagiliaji yamewekwa sambamba na safu za mimea yakipita karibu na kila mche, kila mmea una majani mabichi yaliyochipuka kuashiria ukuaji na ukuzaji mzuri.

Mandhari yanafunuesha shamba la mimea iliyopandwa kwenye matuta huku kila mstari ukiwa na bomba la umwagiliaji la rangi nyeusi na matandazo meusi ya plastiki chini yake. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikionyesha matumizi bora ya rasilimali.

Maji tiririka yanapita kwenye mifereji katika shamba kubwa lililopandwa mimea kwa mistari. Mabomba kadhaa yamepangwa kando ya mifereji, yakionekana kusaidia katika umwagiliaji wa mimea. Hali inashiria mfumo wa kilimo chenye umwagiliaji wa kutosha.

Mimea michanga yenye majani mabichi na inakua kwenye kitanda cha bustani chenye udongo mweusi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha bomba nyeusi unapitishwa karibu na mimea, na matone ya maji yameanza kuonekana yakitiririka kutoka kwake. Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo inayotumia maji na ina ufanisi mkubwa.

Inajumuisha shamba kubwa lenye mimea mirefu iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari ya mimea, maji yanatiririka kwenye mifereji mirefu ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mfumo huu unafanya mimea iwe na afya na kustawi vizuri.

Shamba lililolimwa limeandaliwa na kwa kilimo huku mistari ya mirija ya umwagiliaji maji ikipita katikati yake. Baadhi ya mimea michanga imeanza kuchipuka kando ya mirija hiyo ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo. Anga la buluu na mawingu machache inatoa mandhari tulivu ya shamba hili.

Mimea midogo inakuzwa ardhini ikiwa imepandwa kwa mpangilio. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi, inatumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Matone ya maji yanadondoka polepole kutoka kwenye bomba, yakinyunyizia udongo karibu na mmea na jani kubwa laonekana likifunika sehemu ya bomba.

Shamba kubwa la kilimo limetandishwa kwa kupanda, likiwa na mistari iliyonyooka ya udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeekwa sambamba na mistari hiyo, ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mimea michanga imeanza kuota kwa upande mmoja, huku miti mingine ikionekana kwa umbali.

Shamba lenye udogo mwekundu lenye liliandikwa mifumo ya umwagiliaji maji. Miti michache inaonekana mbali huku jengo refu likisimama katikati na mandhari. Ardhi inaonekana imeandaliwa kwa ajili ya kilimo, ikiwa na mistari iliyopangika vizuri.